Picha hii inaonyesha wanaume na wanawake waliovalia mavazi ya huduma ya afya. Mhudumu mmoja anaonekana akipitisha ujumbe kwa wengine waliosimama mbele yake, humu wakisikiza kwa umakini.

Hii picha inaonyesha wafadhili wawili wa afya kwenye kitengo cha meno. Wafadhili hawa wanaonekana wakimshughulikia mgonjwa aliyelala kwenye kitanda, akiwa amepanua kinywa chake. Wafadhili hawa wanamshughulikia mgonjwa, huku wakisaidiana.